Mifuko mitatu ya mbolea ambayo imeandikwa falcon fertilizers . Mifuko hiyo ina alama ya tai mkubwa na inafanana ikiwa na rangi ya kahawia nyeupe na maandishi mekundu.

Kidimbwi kidogo cha maji na maporomoko ya maji yaliyotengenezwa kwa mawe, maji yanaonekana yakitiririka juu ya mawe na kuingia kwenye kidimbwi, kando ya kidimbwi hiki kuna mimea ya maji, maua na sanamu ndogo ya kobe.

Kundi kubwa la mananasi yaliyoiva yakiwa yamepangwa kwenye udongo. Mwanamke akiwa amevalia kofia kichwani anainama na kuchagua mananasi . Nyuma yao kuna watu wengine wengi na miundombinu inaashiria kuwa eneo hilo ni la soko la wazi.

Dawa ya sindano yenye chupa na sanduku lake. Jina la dawa ni Flunixin Injection. Kwenye sanduku na chupa, kuna mchoro wa ng'ombe na ndama. Maandishi yanaonyeshana kuwa, dawa hii ni ya matumizi ya mifugo pekee. Rangi ya chupa na sanduku ni nyekundu iliyokoza.

Ghala kubwa la kuhifadhi vitunguu. Kuna safu ndefu za crate au masaduku ya mbao yaliyojaa vitunguu vidogo vidogo. Juu ya crate hizi kuna mabomba makubwa ya rangi ya kijani ambayo yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kukausha au kupitisha hewa. Mfumo huu unaashiria kuwa vitunguu vinatunzwa kwa uangalifu ili visitoboe.

Bustani ya maua kando ya jengo. Kuna masanduku mengi ya mbao yanayojazwa udongo ambayo yamepandwa maua. Bustani hii ina njia ndogo za kupita katikati yake na kwa nyuma kuna majengo mengine ya jiji, ikiwa ni pamoja na mnara wa sanaa.

Shamba la mahindi, ambapo mahindi yanaonekana yamekomaa, yameanza kutoa masuke. Mimea inaonekana kuwa na afya, na udongo unaonekana kuwa na rutuba. Hii inaashiria mazingira ya kilimo chenye mimea mbalimbali.

Shamba kubwa la mahindi yaliyojaa, yenye rangi ya kijani kibichi. Mahindi hayo yanaonekana kuwa na afya na yanafunika eneo lote la picha. Nyuma, kuna miti michache na inaonekana kuna eneo la mlima.

Njia ya miguu iliyo katikati ya msitu . Njia hiyo inaundwa na ngazi za mawe na imezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Upande mmoja kuna ukuta wa miamba na upande mwingine kuna uzio wa mbao uliotengenezwa kwa miti.

Eneo la mazingira ya asili ikiwa ni pamoja na bwawa au ziwa dogo la maji. Maji yanaonekana yana rangi ya kahawia na kuna mimea inayoelea juu ya maji. Picha inaonyesha msitu au miti mingi inayozunguka ziwa hii. Mbingu ina mawingu na mawingu yanaakisi kwenye maji.

Tawi la mti wenye matunda ya parachichi. Parachichi hizo ni mbichi na bado hazijaiva. Zina rangi ya kijani iliyokolea. Baadhi ya matunda yanaonekana yakiwa yaning'inia kwa wingi. Nyuma ya mti kuna majani mengine yenye rangi tofauti ya kijani, ikionyesha kuwa mazingira ya asili labda shambani.

Mfumo mdogo wa kilimo cha maji au aquoponics . Juu kuna sanduku la mimea ambalo lina mimea unaofanana na basil uliopandwa kwenye udongo. Chini yale kuna sanduku lingine lenye maji ya manjano na inaonekana kuna samaki ndani. Kuna mfumo wa mabomba unaounganisha masanduku haya mawili kuruhusu maji kuzunguka.

Shamba linalotumia mfumo wa kilimo cha haidroponiki .Mimea imepandwa ndani ya mabomba meupe yenye matundu. Mabomba hayo yamepangwa kwa mistari mirefu. Chini yake kuna udongo au mazingira yasiyopandwa.

Mimea midogo ya lettuce ikiwa imepandwa kwenye mfumo wa Hydroponics mimea hii inakuwa kwenye maji ndani ya mabomba maalum ikiashiria kilimo cha kisasa ambapo hakuna matumizi ya udongo.

Mwanaume akitunza mimea ya strawberry ndani ya jumba la plastiki. Ametoa maua ya strawberry kwenye mmea wake na anaonekana akikagua ubora. Kuna mimea mingi ya strawberry iliyopandwa kwenye mabomba na imepangwa vizuri.

Mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwenye sufuria ndogo za plastiki, sufuria hizi zimepangwa kwa wima ikiashiria mfumo wa kilimo wima. Mimea ina majani makubwa na inaonekana yenye afya.

Nyumba za kisasa za kilimo, maarufu kama greenhouses zikiwa zimejengwa kwenye mazingira ya kilima. Nyumba hizi, zimefunikwa kwa kitambaa cheupe zinaonekana kutumika kwa kilimo cha mazao. Zimejengwa katikati ya eneo lenye mimea mingi ya asili na milima inaonekana nyuma. Hii inaashiria mchanganyiko wa kilimo cha kisasa na mandhari ya asili ya milima.

Shamba kubwa la mboga labda kabichi zikiwa zimepangwa kwa mistari mirefu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu. Nyuma kidogo, kuna miti na labda majengo mengine madogo.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Mimea hii inaonekana ikiwa imekomaa na iko tayari kuvunwa. Nyuma ya shamba hili, kuna shamba lingine la mimea ya rangi ya njano na baadhi ya nyumba za mashambani.

Shamba la migomba ambapo migomba mingi imepandwa kwa mstari. Migomba ina majani makubwa ya kijani kibichi. Upande wa kulia, kuna njia ya udongo. Inaonekana kama shamba lililopandwa vizuri.

Kilimo cha uyoga. Uyoga unakuwa kwenye mifuko maalum, ambapo unaonekana ukinyemelea nje. Mifuko hii imefungwa na kupangwa vizuri. Hii inaonyesha mbinu ya kilimo cha uyoga ya kisasa.

Kundi kubwa la maharagwe ya kahawa, ambayo yameiva na mengine yameiva nusu, yakiwa yametandazwa juu ya gunia. Kuna mikono ya watu inayoonekana ikishika maharagwe hayo. Nyuma, kuna watu wengine wakiwa wamesimama karibu na jengo.

Shamba kubwa lenye mimea ya kabichi zikiwa zimekomaa na zenye majani mapana na mazito. Mimea hii imefunika eneo lote la shamba. Kando ya shamba hili kuna miti midogo na mirefu.

Shamba kubwa la mananasi ambapo matunda yanaonekana yameiva na mengine yamekomaa yanasimama katikati ya majani marefu na yenye miba ya mimea hiyo. Udongo unaonekana kuwa mkavu.

Mfumo wa umwangiliaji wa matone. Maji yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye bomba dogo yakinyunyizia udongo karibu na mimea. Majani ya mmea yanaonekana mbichi na yenye afya na udongo unaonekana kuwa unyevu unyevu.

Shamba la vitunguu, au mboga nyingine yenye majani marefu. Mimea imepandwa kwenye mstari na kuna mabomba ya umwagiliaji kwa njia ya matone yanayoendesha katikati ya mistari. Udongo unaonekana kuwa wa rangi nyekundu.

Shamba ndogo la mimea kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au drip irrigation ambao una bomba kuu na mabomba madogo yanayoelekea kwenye mimea. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na matunda machache yanaonekana chini.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo. Kuna mifereji miwili ya maji, moja ukiwa na maji yanayotiririka na mwingine una bomba la plastiki la umwagiliaji. Mimea midogo inaonekana ikikuwa katika udongo wenye matuta. Ikionyesha mwanzo wa msimu wa kilimo.

Shamba kubwa linalomwagiliwa maji kuna vinyunyiziwa vingi vinavyorusha maji angani na kutengeneza ukungu mzuri ,nyuma ya shamba hilo kuna nyumba au majengo ya mashambani na mbali zaidi kuna safu za miti ,mbingu ni safi na wanaonekana ni siku yenye jua kali.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba lililotayarishwa. Kuna mabomba mawili yaliyopangwa kwa mstari, yakipita katikati ya udongo uliolimwa. Bomba moja, linaonekana limeunganishwa na vali ya blue . Hii ni mbinu ya kisasa ya kilimo, inayotumia maji kwa ufanisi.

Shamba kubwa lililo andaliwa kwa ajili ya kilimo, udongo umechimbiliwa kwa umakini na mistari ya umwagiliaji ime wekwa ikielekea mbali. Mimea machache labda mabaki ya mazao yaliyo vunua hivi karibuni inaonekana katikati ya mistari. Mistari hii ya umwagiliaji ina ashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo hasa drip irrigation , husaidia mimea kupata maji ya kutosha.

Shamba lililolimwa ambapo maji yanatumika kumwagilia mimea. Kuna mitaro miwili mikubwa yenye maji yanayotiririka na mabomba meupe yanapeleka maji kwenye mistari ya mimea. Mimea inaonekana kuwa na afya na kuna udongo mweusi unaashiria kuwa ni rutuba. Mbinu hii inaonyesha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Shamba kubwal la kilimo lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu. Kila mstari unaonekana kuwa unamwagiliwa maji kama yanavyoonekana maji yakitiririka katikati ya mistari. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji maji chini kushoto. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo bomba nyeusi limewekwa ardhini karibu na mmea mchanga. Tone la maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye bomba hilo, lilimwagilia mmea moja kwa moja hadi mizizini. Hii ni njia bora ya kutumia maji kwa uangalifu katika kilimo.

Shamba lililopandwa mimea midogo. Mimea hiyo imepandwa Kwa mstari na kuna mfumo wa umwangiliaji wa matone wenye mabomba meusi, yaliyo karibu na mimea. Udongo unaonekana kuwa mwekundu.

Shamba dogo la mimea iliyopandwa kwa mstari. Udongo unaonekana kuwa na unyevu nyevu na mimea ina majani makubwa ya kijani kibichi. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yanayoendesha katikati ya mistari. Picha inaonyesha shughuli ya kilimo.

Shamba lililo pandwa mimea midogo labda maharagwe au mizao mengine ya mikunde. Mimea imepangwa katika mistari inayo nyooka ikionyesha utaratibu wa kilimo. Kunaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au mirija ya maji inayo pita karibu na mimea, udongo ni mweusi na unaonekana kutunzwa vizuri.

Barabara ya udongo iliyopinda inayopita katikati ya eneo kame, barabara hio inaelekea mbele kwenye mlima unaopatikana mbali, mazingira yanaonekana kua na mimea michache na udongo ni wa rangi ya kahawia.

Kundi la kuku wenye manyoya ya rangi ya kahawia na nyekundu, wakiwa wamesimama nje katika eneo lenye udongo na nyasi kavu. Baadhi ya kuku wanatazama mpiga picha moja kwa moja.

Kuku kadhaa wenye manyoya ya rangi ya kahawia wakiwa wamefungiwa ndanu ya uzio wa wavu wa chuma. Baadhi ya nyasi ndogo zinaonekana chini na kuku hao wanaonekana kuwa katika eneo la wazi.

Kundi la wanaume wakiwa msituni na ng'ombe. Wanaume wengine wamevaa fulana, mmoja amevaa koti nyeupe. Wanaonekana wamekusanyika karibu na ng'ombe mdogo, labda wakimfanyia matibabu au kumwangalia. Hii inaashiria shughuli za mifugo au kilimo katika eneo la kore.

Mbwa wawili wakiwa wamelala ndani ya banda ndogo la mbwa, banda hilo limetengenezwa kwa mbao. Mmoja wa mbwa ana rangi nyeupe na mwingine ana rangi ya kijivu na nyeusi, wote wawili wanaonekana wamelala kwa utulivu.